Makasha ya rangi tofauti yamewekwa nje, nyekundu, samawati, kijani. Barabara ya udongo inapita mbele ya jengo. Mazingira haya ni ya kibiashara katika mji. Mfanya biashara anauza bidhaa mbalimbali kutoka jengo hio moja.